Ndipo naona rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto akiwa anasalimia waziri mwingine yule alikwa anaulizia tatizo.

Hayo machache, hapo vile tulikua tumesema ni mahali wananchi wanasaidiana sana yaani ukienda ukiwa na shida yoyote unaenda tu unatembelea unasaidia ili upate usaidizi.

Hapo ndipo vile naona waziri wa bunge na wafanyakazi wa mahakama wamekutana ili wanaongea kitu muhimu kuhusu wananchi wa Kenya, naona wako sawa mbele na nyuma.

Hawa ni watu wa bunge, yaani wanaongea siasa ambayo bado hatujafika ili tuone nani atakua rais ama atashindwa kwa hii njia.

Kwa hayo machache naona mchezo zimeisha na watu wanafurahi sana kama wameshinda. Washinda wanasemanga, waswahili wanasemanga kushinda kushinda.

Naona ni uwanja, na timu wawili wanacheza, ni wazao wa watu wengi wanaangalia mpira ili wajue nani atashinda, mshindaji atakuwa nani.

Kwa hayo machache, hapo ndipo vile naona wafanyakazi wa huduma wamekutana hili waongee vile itafanywa kazi. Yaani ni kitu mzuri sana kujuana na wafanyakazi wote.

Ndipo tena, yaani hivi sasa tunasemanga ni mahali ya kusaidia mtu aliye na shida yeyote, yaani nikesema shida yeyote simaanishi shida moja, shida mingi ukitaka kusaidia wanakusaidia sana.

Huduma Kenya, yani hawa ni watimu ambao wanaofanya kazi kwa huduma. Timu hao ndio wanaosaidia watu wakiona kitu yoyote.

Kwa hayo machache, kuna wakenya wamevaa tishati ya wakenya, wengine wamechukua bendera, wengine wamechukua firimbi ili wasupport timu zao washinde. Yaani ukipata sapoti, kila kitu itakuwa rahisi.

Hayo machache, naona rais na bibi yake akiwa rais. Kiapo yake imeanza, yaani anasema, kwa haki ya Mungu hii kitu na hii kazi nafanya vizuri vilevile ata akiwa.

Hapo ndipo naona mzee amekuja huduma hili atafuta kitambulisho iwe amechelewa sana amekataa mara kadhaa. Sasa wanaangalia ile mahali ya kuwekea sahihi.

Hapa naona Rais na naibu wake wakiwa waningia picha na bibi zao ili wanafurahi sana.

Furahia amani na uzuri wa Kenya, tunapaswa kufurahia amani na ushikamano tunaona kama wakenya ili nchi ijenge vizuri.

Kwa hayo chache naona kochi na player yake ili wakaribishe timu akuwe timu moja ili acheze vizuri kenye alikuwa anataka.

Hayo ni kitambulisho, ili mtu anasaidia hasa ili kutoka kwao hadi mahali kwingine akitafuta kazi ama akitafuta vitu vingine. Hili linasaidia kuhusu ako na ID .

Hapo inaitwa Immigration Officer yani ianamaanisha hii watu wanachukua passport .Na ndiyo ukitaka kutoka Kenya ama uende pahali ingine ndiyo unachukua passport .

Watimu wawili wanacheza na wengine wako uwanjani wakiangalia nani atashinda.

Hayo ni birth certificate yaani mtu anasaidia sana kwa maisha yake, akiwa na hiyo hata ahitaji kitambulisho ili ako na hakika kama amezaliwa Kenya.

Hapo ni ahidi ya kweli au uaminifu inayotolewa kwa maneno rasmi mara nyingi mbele ya mamlaka kama mahakama, bunge ama ata kwa Mungu.

Ndipo watu wamekuja wengi hadi wamechukua watoto wao, vile naona hapo kuna mkutano muhimu sana hadi yaani watoto, wazee na wavijana, inasaidia sana hiyo mkutano.

Hapo ndipo ni uwanja wa kucheza boli ili watu wanacheza mpira ingawa wengine wanaangalia wa timu moja hadi ingine, sasa wengine wanasema nani atashida na mshindwa atakuwa aje.

Ingine hapo tunaeza sema watu wanagoja majibu lao yenye walichukuliwa ili wakuwe mzuri ama mbaya.

Hayo ni machache, hapo vile naona ni huduma centre, yaani ni wananchi hupata huduma mbali mbali za serikali vile kuomba au kuchukua kitambulisho na vingine vinavyowataka.

Humu ni uwanjani, watu wamekuja sana ili waangalie mpira vile itaenda, yaani nani atashinda, mshindawa atakuwa aje na nani anachukulia hiyo cup .

Hapa ni mahali pa kucheza mpira. Naona watu wengi wamekuja kuangalia mpira ili waone nani atashinda na mshindaji atakuwa nani. Hali ambavyo ni ngumu kushinda

Kwa hayo machache tunapaswa kufurahia amani na mshikamano tulionao kama wakenya. Furaha ni uzuri wa Kenya yaani kama wewe ni mkenya ndio unaweza sikia hiyo furaha.

Hapo ni barabarani, karibu yake zinatupanga na uchafu iwe watu wasiweke kila mahali chafu, wameeka mahali moja kutupa chafu yote na barabara itakuwa safi.

Hii ni kitambulisho, yaani mara ingine polisi huwa waliunda kitambuliso ili kudhibitisha jina lako, yaani waone kama huyu ni mkenya au si mkenya.

Hapo ndipo vile naona wafanyikazi wa huduma wamekuja mahali moja, ili waongee vile ambavyo kufanya kazi ama kusaidia wananchi wa Kenya ambao wanateseka kila mahali.

Ndipo tena naona wachezaji wameingia uwanja ili wanaongea vile wanacheza mpira yaani mpira ukicheza usikue na tatizo yoyote, usikuwe na kiburi yoyote, mtu akikukazia ama anakugonga usimwangalie vibaya.

Hapo ndipo, ni mahali ya kukimbia, yaani kama wewe unajua unaeza kimbia for how long unaeza tembelea hapo, ili watu wote wanaangalia nani atashinda hizi kukimbilia.

Ndipo naona bwana Kindiki, naibu wa raisi wa jamhuri ya Kenya. Alikuwa anasaidia maskini wa nchi ili wapate chakula.

Hapa naona wachezaji, ili wanacheza mpira, yaani wanajua nani atashinda na mshindwa atakuwa ni nani.

Machache, huyu naona anaitwa doctor Samoei Ruto. Ni raisi wa jamhuri wa Kenya ili anatongoza wakenya wote.

Hapo ndipo, vile naona kuna watu wengi wanasimama nyuma ya huyu mama miradi. Yani huyu mama amejitahidi sana hadi amenunua hizi za kuweka mayai.

Kwa hayo maneno hapo vile naona ni kampuni. Kampuni inayosema ni ya huduma bora. Yaani inakusaidia vitu mingi katika hii maisha.

Furahia amani na uzuri wa nchi. Unapaswa kufurahia amani na mshikamano tunaona kama wengine vilivyo wanashikana.

Viongozi wameungana iilikupata shahada.

Hayo machache, naona boda na watu wakiwa wanatembea , wengine wanatembea na gari wengine wanatembea na boda .

Kwa hayo machache, naona watu watano. Mmoja wao anauliza wengine swali hili watengeneze chenye wanataka ama warekebishe chenye kinaharibika kwao.

Kwa hayo machache, naona rais wa jamuhuri ya Kenya Doctor Samoiei Ruto na bibi yake wanakaaa karibu. Mtu mwengine anasimama, kwa hao nyuma yake wanasimama na wambunge, waziri na watu wengine ambapo wameattend

Hapo ndipo naona raisi alikuwa anapea zawadi. Yote itakuwa raisi anapea naibu raisi bibi yake.

Wachache walisema tuko pamoja yaani wanamaanisha mshikamano, mshikamano tuliona kama wakenya

Hapo ni mahali ya kucheza boli. Wanaitanga Nyayo Stadium yaani watu wanakuja kuangalia boli ili waone nani atashinda na nani atakuwa washindaji.

Kwa hayo machache, vile naona kwa Raila Omollo Odinga alikuwa anaongea na watu wake wanaskia ili wajue maombi yanayotakikana kusemwa.

Hapo ndipo ni mahali ya kucheza mpira, naona watu wengi wamekuja kuangalia mpira vile wajue nani atashinda na mshindaji atakua nani ile wale ambao wanacheza boli pia wanaojua nani atashinda ama mshindaji atakua nani.

Furahia amani na uzuri wa nchi yako. Tunapaswa kufurahia amani na mashikamano tukiwa Kenya ili tujenge nchi yetu.

Huyu ni kiongozi mkuu wa nchi au mtawala wa juu katika mfumo wa serikali ya jamhuri ya Kenya.

Kiapo ni ahidi ya kweli au uaminifu inayotolewa ikiwa maneno rasmi mara nyingi, bea ile ya mamlaka kama mahakama, bunge au kwa mungu.

Hapo ninaona watu wengi wamekutana ni kama wanaongea siasa au mambo mengine tofauti vyenye watu wanasaidia ama watu wanaleta mahitaji zao.

Vile naona kuna watu wanajaza karatasi. Tunaweza sema wanajaza karatasi ya kupata kozi ama karatasi ya kibarua ili watu wafanye kazi ya mtaani yote itakuwa.

Ambapo rais wa jamuhuri ya Kenya ili waaminifu inayotolewa kwa maneno rasmi mara nyingi mbele ya mamlaka.

Hapo vile naona kuna kampuni inaitwa huduma centre. Hili lina wafanyikazi wanaongea kuhusu vile walikuwa wanafanya kazi ndipo watu wakuwe wengi.

Hapo ndipo naona rais wa jamhuri ya Kenya doctor Samoei Ruto akiapa ahidi ya kweli au ya uaminifu yanayotolewa kwa maneno rasmi mara nyingi mbele ya mamlaka.

Hapo ndipo naona rais wa Kenya Dr. Samoei Ruto na mfanyikazi wa mahakama ili wameingia picha pamoja, inaonyesha kama wanafanya kazi pamoja.

Hapo ndipo ninaona timu ya Kenya yaani wanafurahi sana ni kama wamechukua kapi ili wameshinda ile mchezo walikuwa wamecheza kwa wengine

Hapo ndipo ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali vile kuomba au kuchukua kitambulisho ili wanavyopata mapema.

Hayo machache naona waziri wengi na naibu wa Kenya bwana Rigathi Gachagua ili aone hii kampuni iko aje na vile zinaendelea.

Haya ni haya huyu naona ni bwana Rigathi Gachagua, naibu rais wa jamhuri wa Kenya. Ili anatuongoza vizuri na namna zingine zinafurahisha watu.

Kwa hayo chache, tunaona wanaume watano na wanawake mmoja ili wanajaza karatasi. Kwa hayo machache tunaweza sema wanatafuta kazi ama kibarua ya kazi.

Kwa hayo machache, hapo zinaitwanga risepshoni, ni mahali ya kungojea ambapo ukitaka kuitwa yaani wanachukua ma detail zako halafu wanakuita, hapo ndio unangoja.

Kwa furaha, amani na uzuri wa kenya, tunapaswa kwa furaha, amani na mashikamano tunayoona na wakenya, ili nchi yetu akuwe nchi mzuri katika maeneo.

Kwa hayo machache, naona timu moja anaitwa Mancity yaani watu wanataka hiyo timu aingie tena yaani achukue hiyo cup .

Hapo ndipo ni mahali ya kusaidia watu. Naona watu wamekuja kusema shida zao ili wengine wanasaidia sana. Yaani hapo nasemanga watu hawakuangi na shida yoyote, wakikuja watafurahi.

Hii ni timu. Wanasemaga timu ni moja yaani wanafurahi sana ni kama wameshinda mchezo au wako karibu kushinda.

Apo ndipo ni mahali ya kucheza mpira yaani watu wako ready kucheza pengine watu wamekuja kuangalia mpira nani atashinda na mshindaji atakua nani yani hawangoji kuona mshindaji atakua nani.

Japo ni ahidi ya kweli au uaminifu inayotolewa kwa maneno rasmi mara nyingi mbele ya mamlaka.

Hapo ni huduma, yaani inasaidia sana wakenya hapo huduma, watu wansa shida yoyote wanaenda wanakuangalia kama ID yako imearibika kwa jina, yaani kama haijatoka kwa muda mrefu wanakusaidia kila kitu.

Hapa ndipo naona rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na waziri wengi wanasimama nyuma yake. Hapo sasa naelewa kuna mkutano fulani.

Ndipo hivi naona hapo ni huduma centre yaani watu wanakujanga sana wako na shida mingi kama mtu akuwe na kitambulisho yake imechelewa, kama mtu yeyote ako na shida yeyote wanasaidia sana.

Huduma inasaidia watu wa Kenya. Ni sehemu ambao wananchi hupata huduma mabalimbali na serikali vile kuwapa na kuchukua kitambulisho na vitu vingine ili wasaidie wakenya sana.

Kwa kiapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akisema uaminifu unaotelewa kama maneno rasmi mbele ya mamlaka yaani ako sawa kufanya hio kazi. Amesema hii kazi anaifanya kwa usafi.

Ni wanasemaga timu ni moja. Hawa ni wa Kdf yaani wamedecide wacheze voli ili wapate exercise .

Hapo ndipo naona watu wana sherehe sana kwa kuwa na wakenya yaani kwa furaha, amani na uzuri wa Kenya, twapaswa kufurahia amani na mashikamano tunaona wakenya wengi.

Timu yetu pendwa imechukua kombe baada ya nchi kali na ushindani mkubwa. Wameonyesha uwezo, mshikamano na nidhamu ya hali ya juu.

Hapo ni mahali ya kucheza volley. Yaani zinaitaga Nyayo Stadium. Ni mahali ambapo watu wakicheza volley wanaisikia vizuri, yaani wanaisikia raha.

Kwa vile nilikuwa naona hapo ni ground yaani ni mahali watu wanacheza pool . Naona watu wamekuja kuangalia hio pool vile zinaenda ama mashindano yatakuwa aje.

Kwa hayo machache, naona watu watatu, mmoja, mmoja ni mwanaume wengine ni wanawake, ili wamekutana ofisi ya kazi, mama anaonyesha vile wanafanya kazi kwa mzee.

Hayo machache naona watu wamefurahi sana, wengine wametoa bendera ya Kenya wakifurahia amani na uzuri wa Kenya. Tunapaswa kufurahia amani na mshikamano tunayokuwa na wakenya.

Hawa wako party moja yaani wanaongea mambo ya siasa yenye tumepita yenye bado hatujapiga ili wajue nani atakuwa rais wa Kenya.

Hawa ni wanawake, wanacheza puli ili waone nani atashinda ata kwa washindao.

Kwa hao machache mahakamani inihimili muhimu kati ya kuhakikisha haki ya tendeka kwa wengi. Idara ya mahakama inapaswa kuwa huru na siyo pendelea upande wowote.

Kenya ni inchi iliyoko afrika mashariki inayojulikana Kwa uzuri wake wa asili watu wake wa mkabila tofauti na historia tajiri.

Kufurahia amani na uzuri wa Kenya. Tunapaswa kufurahia amani na mshikamano tunayoona kama sisi ni wakenya ili ambavyo tufurahie.

Hilo ni pasipoti. Linakusaidia ukitaka kusafiri kwa mahali ingine iwe ukuwe na paspoti yani mtu hawezi kubali bila kukuwa na hiyo pasipoti.

Hapo ndipo ni mahali ya kusaidia mtu akiwa na shida yoyote kuhusu kitambulisho ama shida ingine, hapo wanasaidianga sana watu ili waone shida yake.

Kwa hayo machache naoana rais wa jamuhuri ya wakenya anasalimia wafanyi kazi wa kenya ili waone ile kazi amefanya.

Huu ni suhemu ambayo wananchi hupata huduma mbali mbali na serikali vile kuomba au kuchukua kitambulisho ili wapate kadi yao.

Hapo unavyoona ni Uhuru Kenyatta, ambaye alikuwa amepitia Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa yuko kwake, yaani amemalizia ile ile kumi yake.

Kwa hayo machache sana, watu wako wengi kuangalia mpira hili wakona hamu ya kujua ni timu zitakazokuja na nani atashinda na mshindaji atakuwa nani hili mpira wa kwanza hajaisha.

Hapo ndipo naona raisi wa Kenya, Doctor Samuel Ruto akiwa anaangalia mchezo. Kwa side ingine naona Raila Odinga, wa kinara wa ODM alikuwa pia amekuja kuangalia mpira.

Hapo ndipo naona wachezaji ili wanacheza vizuri na wakona hitima ya kucheza na kuimarisha.

Hapo vile naona huduma, yaani kama nchi ya Kenya hakuna huduma, vile walikuwa wanaona wanatesekea sana, kwa sahii mtu akikosa ID yake ama aone ID yake imepotea anaenda kwa huduma polepole, watasaidia.

Hapa hivi naona ni sherehe kubwa sana yani kuna timu zinaitwa PNU wame meet kuongea mambo ya siasa zinakuja 2027.

Hapo ndipo tunasemanga ni mahali ya kuanzia kuona kama uko na mwili yako, Fever, yaani kama mwili inakuuma ama mahali ya kwanza ya kuenda hospitalini ya kuangalia.

Mahakama ni kipengele muhimu katika kuhakikisha haki inatendeka nchi, idara ya mahakama inapaswa kuwa huru na isiyo pendelea upande wowote.

Hapo ndipo tena, naona WaKenya wamevaa tishati iliyoandikwa WaKenya, na hapo juu wameandika bendera, wameeka sign ya bendera, ili washerehekee vizuri.

Huduma centre ni sehemu ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali, za serikali kama vile kuomba au kuchukua kitambulisho ili wapate.

Kwa hayo machache tunaeza sema msichana ameenda interview yaani aulizwe kazi gani unaeza fanya ama kazi gani unaeza letea kwa hii kampuni.

Sasa naona rais wa jamhuru ya Kenya Uhuru Kenyatta, akiapa na ahadi ya kweli au uaminifu inayotolewa kwa maneno rasmi. Mara nyingi mbele ya mamlaka.

Hapo vile naona ni wazungu na wakenya yaani wakenya ndo wanasheree ili wazungu pia wanafurahi vile wakenya wanafurahi sana.

Hawa ni wa kiongozi, yaani kuna pande zinaitwanga ODM yaani wako na madada zao wanasema yaani siasa wa 2027 tunatakia kila la heri yaani tunaingia kwa urahisi.

Kuna watu watatu, mmoja wao ni mwanaume, wengine ni wanawake wawili. Mwanamke mmoja ana kiapo yaani ana uaminifu unaotolewa kwa maneno rasmi mara nyingi mbele ya mamlaka.

Huyu ni mwanafunzi mbunge ama raisi, kiapo ni ahidi ya kweli au uaminifu inayotolewa kama maneno rasmi mara nyingi mbele ya mamlaka.

Hao ni wafanyakazi wa mahakamani ili naona wamefurahi sana kukuwa na kazi ya ufanyaji wa mahakamani, yaani hawana tatizo lao ili watafute haki ya watu wananchi.

Hawa ni wachezaji wa kucheza bali, ni kama wanafanya mkutano ili wacheze kwa gemu zao kwa roho safi.

Hapo ndipo ni mahali ya kucheza mpira, ili naona watu wengi wamekuja kuangalia mpira, wengine wanacheza kwa mpira ili waone nani atashinda na mshindao atakuwa nani.

Hapo ndipo, naona furaha zinasidi sana, kwa hayo machache naona timu mmoja wanachukua cup ,yani inamaanisha wamecheza vizuri hadi wamefika hadi mahali walikua wanataka.

Uchafu, yaani watu wanaishi huku ndo wameamua kuweka pamoja hizo chafu, yaani wakitaka kutupa wanatoka kwa nyumba wanaleta hapa ikiwa wanaangalia usafi wa hapo karibu zao.

Timu ni moja, naona watu wamevaa tishati ili wacheze boli yenye walikuwa wanataka kucheza, kwa hayo machache wachezaji wako ready .

Hilo ni timu, wanatuonyesha kama wamefika lengo lao lenye walikuwa wanataka kufika.

Hapo ndipo, naona mchezaji mmoja anafurahi sana ili amefaulu mchezo wake ya kiuno.

Kwa hayo machache, mengi tunayoona kwa huduma yenye inasaidia sana nchi ya Kenya. Kama hakuna huduma nchi zinateseka sana. Sehemu ambalo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali vile kuwaomba ama kuchukua kitambulisho.

Hayo machache, huduma inakusaidia vitu mingi yaani kama umekata na ya id na haijatoka na hujui mahali inapitia yaani process zao si unajua kwa hao huduma hii.

Hayo chache naona watu watano ikiwa moja wao anatoa hotuba ama anatoa mawaidha ama anatoa kitu yoyote anatoa lakini anafanya kitu ambayo wafanyikazi wabandilike.

Watu ndipo naona wakiwa wamekuja uwanjani ili waone mchezo wanacheza wa timu zao na wanatarajia zao washindi.

Hapa ndipo mahakamani, watu wawili wanaongea ili wapate haki zao, yaani wakenya wanasemanga ukitaka hali zako unaenda mahakamani ili upate zile hali zako.

Hapo ndipo watu ni wengi sana ili ambavyo wawili wanaangalia kompyuta, mmoja wao anaonyesha mwingine vile inavyotakikana kufanya kazini.